Madaktari wawili wa meno wa kike na wakiume wakiwa wamevaa barakoa, wakitoa huduma kwa mgonjwa aliyelala juu ya meza. Daktari wa kiume akimchoma sindano ya fizi, na wakike akisaidia kushika taa iliyo na mwanga unaomulika kwenye kinywa.

Daktari wa meno alievaa glavu akiwa anachagua jino kwaajili ya kumbadilishia mgonjwa anaecheka. Mbele kukiwa na meno ya aina mbalimbali yalioyopangiliwa katika mstari

Daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa aliyefungua kinywa, akichagua aina ya jino linaloendana na meno yake kati ya mengi yaliyojipanga katika mstari.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa anakagua kinywa cha mgonjwa aliyelala juu ya kitanda kwa kumulika kwa kutumia kifaa chenye mwanga wa rangi ya bluu.

Mama pamoja na mtoto wenye nyuso za tabasamu, wamevaa fulana za rangi nyeupe wakiwa wanafanya usafi wa kinywa kwa kusugua meno kwakutumia miswaki pamoja na dawa ya meno.

Walimu wakiwa wanawaelekeza wanafunzi utunzaji nzuri wa mazingira kwa kupanda miche ya miti midogo ambayo hutusaidia kupata vivuli, dawa, ,mbao na kadhalika.

Vijana wakiwa wanafanya uchafuzi wa mazingira, kwa kutupa makopo ya maji pamoja na soda kutoka katika gari kubwa na kuimwaga sehemu isiyostahili.

Mazingira mazuri ya hospitali yenye majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali yaliyochomwa, mbele kukiwa na majani mazuri ya rangi ya kijani katika upande wa upasuaji.

Mazingira ya hospitalini ukiwa na majengo yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma pamoja na bustani au koka vizuri wenye nyasi za rangi ya kijani upande au idara ya upasuaji

Daktari wakike aliyevaa koti jeupe na refu akiwa ana mpima mgojwa mapigo ya moyo aliyeketi katika kiti na kuvaa fulana ya rangi nyeusi.

Kundi la madaktari waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe, kofia za vichwani pamoja na barakoa wakiwa katika chumba cha hospitali wakifanya shuguli mbalimbali za kitabibu.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anampima mama mjamzito aliyelala kitandani, ili kuangalia hali ya mtoto aliyeko tumboni, kupitia kwenye skrini ya kompyuta.

Daktari wa meno akiwa anatoa huduma kwa mgonjwa, aliyelala juu ya kiti, akiwa amepanua kinywa, na yeye akichukua sindano refu na kumchoma, katika fizi za meno.

Madaktari pamoja na wauguzi wakiwa wamevalia makoti marefu, barakoa, kofia kichwani wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonwa aliyelazwa kitandani.

Muuguizi wa watoto akiwa katika wodi ya wazazi akimbembeleza mtoto mdogo aliye mbeba ili aweze kulala, ukutani kukiwa na kalenda pembeni kukiwa na ndoo ya rangi ya njano kwajili ya kuhifadhia uchafu.

Mama akiwa katika mazingira ya chumba cha hospitali, akimpakata mtoto mdogo aliyevalishwa kofia pamoja na mashuka ili asipate baridi.

Wauguzi wawili wakike waliovaa kofia pamoja na barakoa, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mtoto aliyelala juu ya kitanda, kwa kumchoma sindano ya mkono ili kumpatia dawa.

Mama na baba wakiwa katika wodi ya watoto wadogo, mama akiwa amempakata mtoto mdogo ambaye amezaliwa hivi karibuni, wakiwa wameketi katika kitanda cha hospitalini.

Madaktari wawili wa magonjwa ya watoto wadogo wakiwa wamevaa barakoa, makoti yaliyofanana pamoja na kofia vichwani wakitoa huduma za matibabu kwa mtoto mdogo aliyelazwa juu ya kitanda.

Dawa ya asili ikiwa imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha rangi nyeusi, ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yaliyoshindikana kutibiwa na tabibu.

Dawa ya kienyeji ya ungaunga, iliyotengenezwa kutoka katika majani yaliyokauka na kuhifadhiwa katika kikopo kidogo, nje kukiwa na kibandiko chenye maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo, pamoja na matumizi yake,

Wauzaji wa dawa za kienyeji au za asili, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki, zinazotumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Vitunguu swaumu zikiwa vimekusanywa sehemu moja vilivyo na punje punje nyingi za rangi nyeupe, ambavyo huweza kutumika kama dawa za asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.